Gari mbili ambapo zimepakiwa kwenye chumba hili alafu ukiangalia vizuri kunazo taa zimewaka vizuri pale juu nyuma alafu ukiangalia uko nyuma unaeza kuliona bao la Safaricom .

Twaziona nguo ambazo zilizomwagwa chini kunaye mwanaume huko nyuma ambaye amesimama inaonekana kwamba ni yeye anayeziuza hizi na kando yake kunaye mnunuzi ambaye amekuja kununua nguo.

Hii ni soko, na tunaona kwamba, kunauzwa aina mbali mbali vya kula, kunazo nyanya, tunaziona vitunguu, tunaona pilipili, kando yake kunaye mzee ambaye anaonekana kuwa anaviuza vitambaa.

Naziona noti za pesa ambazo huwa zinatumika Kenya hapo awali. Tunaliona noti la shillingi mia tano, elfu moja, elfu moja nyingine na zimesikwa na mtu.